Uwanjani humu kunae mwanaume anakimbia huku amevalia tisheti nyeusi na kishoti cha rangi ya grey ,huku amevalia viatu vya rangi ya kijani kibichi na socks nyeupe. Nyuma yake kunavyo viti vingi mno.

Jengo hili lililojengwa kutumia matofali, sementi na chuma. Likiwa aina ya ghorofa, paa lake likiwa aina ya mabati. Huku yakiwa yamepakwa rangi ya kijani kibichi. Jengo likiwa rangi nyeupe na maandishi ya rangi ya samawati na nyekundu.

Kitabu hichi kilichochorwa mwanamme na Kijana mdogo huku Kijana akiwa ameshikilia kiatu cha rangi nyeusi akiwa amevalia sare ya shule ya rangi ya yellow na red , huku mwanaume akiwa amesimama na kuvalia kofia nyeupe na kanzu leupe.

Kitabu hiki kilichochorwa picha aina tofauti tofauti likiwemo gari likiwa leupe aina ya lori linaaminika kuwa limebeba mchanga. Kando yake kuna picha ya gari moshi lililoko la rangi nyeusi. Chini kabisa kunaye mwanaume anayeendesha baiskeli.

Jengo hili lililojengwa kutumia aina ya matofali na sementi, huku likiwa limejengwa aina ya ghorofa. Likiwa na mlango mmoja upande wa chini ulio wa rangi ya brown na madirisha yaliyopakwa rangi ya kijani kibichi. Mbele yake kunayo maua ya rangi nzuri zaidi.

Jengo hili linaloaminika kujengwa kutumia matofali, sementi na chuma. Huku mwanaume akiwa amesimama mbele yake akiwa amekunja mikono. Mbele kukiwa na darasa lililoko na milango na madirisha na madawati yaliyopangwa nje.

Mwanamke huyu aliyekaa huku akitabasamu akiwa amevalia t-shirt ya rangi nyekundu ikiwa na rangi nyeusi nyeusi mikononi mwake akivalia saa huku akiwa mlemavu. Kando yake kuna walking stick na miguu ambayo siyo ya kawaida.

Ubao ulioandikwa kwa maandishi ya rangi ya samawati na nyeusi, huku ukiwa wa rangi nyeupe. Kando yake kunayo picha iliyochorwa na kuandikwa April na Mei. Huku ya Mei juu imeandikwa na kuchorwa kwa rangi nyekundu na kijani kibichi.

Kwenye geti hili lililotengenezwa kutumia chuma, likiwa limepakwa rangi ya samawati na kuandikwa kwa maandishi meupe. Ndani yake kunalo basi la shule lililoko la rangi ya yellow , ikiwa limechorwa kwa maandishi meupe na meusi.

Jengo hili likiwa limwjengwa kupitia sementi na matofali ikiaminika kua jengo la shule, huku mbele yake kukiwa na pikipiki ya rangi nyeusi na nyekundu. Jengo likiwa limepakwa rangi ya nyeupe.

Kitabu hiki kikiwa kimeandikwa kwa maandishi ya rangi ya waridi huku kukiwa na wanaume wawili waliokaa juu ya farasi zao. Mmoja akiwa amevalia t-shirt ya rangi ya kijani kibichi na trouser ya gray , mwingine akiwa amevalia t-shirt ya yellow na trouser ya red .

Jengo hili lililojengwa kutumia matofali na sementi likiwemo aina ya ghorofa huku likiwa limeandikwa na kupakwa rangi tofauti tofauti ikiwepo nyeupe na samawati. Kando yake kunayo magari madogo aina mingi tofauti tofauti.

Mwanamke huyu amekaa kwenye meza huku akiwa amenyorosha mguu wake wa kulia akiwa amevalia t-shirt ya rangi nyekundu, trouser ya black . Mkononi mwake akiwa amevaa band za rangi nyeusi ziliandikwa kwa maandishi meupe.

Jengo hili linaloaminika kuwa shule ya msingi huku likiwa limejengwa kutumia matofali na sementi. Likiwa limepakwa rangi aina tofauti tofauti kama samawati, yellow , likiwa limeandikwa kwa maandishi meusi.

Mwanadada huyu, ambaye ni mwanariadha wa nchi ya Kenya, huku akivalia kofia kwa juu ya rangi nyeusi na top ya rangi ya nchi ya Kenya iliyo na rangi ya kijani kibichi, nyeupe, nyekundu na mbele ameshikilia bango.

Shule hii ya msingi inajulikana kama, Jomvu Primary, ikiwa ofisi yake imejengwa kutumia matofali huku madirisha mawili, limoja likiwa wazi, lingine likiwa limefungwa. Paa lake limetumika la mabati.

Kwenye majengo haya mawili, moja likiwa jengo la ghorofa huku ukiwa na mabati ya rangi maroon . Mbele yao kuna miti iliyo ya maua ya rangi ya kijani kibichi. Chini kunazo nyasi za rangi ya kijani kibichi vile vile.

Kwenye meza hii nyeupe kunazo kompyuta mbili za aina moja ya kufanana na hapo juu kunavyo vitabu aina mingi vilivyo na rangi tofauti tofauti kama jinsi...

Kwenye ukuta huu kunao ubao uliowekwa na kupakwa rangi nyeupe na kuna maandishi meusi, kando yake pakiwa na bango huku likiwa limeandikwa siku za wiki ikiwemo Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday , Friday, Saturday .

Kwenye ukuta huu kunao ubao uliyopakwa rangi nyeupe na kando yake kuviringwa na mbao nyeusi, kwenye ubao huu kumeandikwa kwa maandishi kutumia rangi nyeusi kando yake kukiwa na sticker nyeupe zimeandikwa maandishi.

Shule hii ya upili lenye jina la mlitini ikiwa imepakwa rangi nyeupe na kijani kibichi huku ikiwa imejaa watu aina tofauti tofauti wakiwemo wanaume na wanawake. Ikiwa ina madarasa ya upande wa chini na wa juu.

Kwenye jengo hili liloko jengo la ghorofa ikiwa imepakwa rangi aina mingi huku inje kukiwa na watu aina mingi ukiwepo wanaume kwa wanawake wengine wamesimama huku wengine wakitembea.

Darasani humu mna madawati yaliyotengenezwa kwa ajili ya wanafunzi. Huku kando kuna hayo madirisha yakiwa na vitambara, ila madirisha yako wazi. Kando yake kunayo floor ya rangi ya mchanga.

Wanaume wawili wakiwa wanariadha, mmoja amechuchumaa kumwamsha mwenzie aliyekungua na kuanguka chini, huku wakiwa wamevalia nguo za aina ya jezi na viatu pia vya kukimbilia.

Jengo hili ambalo ni jengo la shule lililoko na maanthari nzuri. Nje yake kunao mti warangi ya kijani kibichi huku mwingine ukiwa na rangi mbili. Ya kijani na mwingine nyekundu. Mbele yake kunayo gate ambayo imepakwa rangi nyeusi.

Kwenye ukuta huu wa rangi ya brown kunayo chati ya rangi nyeupe ikiaminika kuwa timetable , huku ikiwa imeandikwa kwa maneno ya rangi nyeusi kando yake kukiwa na

Chuo hiki cha mafunzo ya udaktari, ikiwa imejengwa madarasa mengine chini, mengine juu, zikiwa zimepakwa rangi nyeupe, maroon na yellow . Nje ya jengo hilo kunayo magari mawili.

Chuo hiki, kinachojulikana kama Kenya Medical Training College, kinayo madarasa aina mbalimbali, yapo ya chini na yapo ya ghorofa huko juu, huku jengo hili likiwa limepakwa rangi aina ya nyeupe, nyekundu na manjano.

Jengo hili likiaminika ya shule ya upili ya "sacred heart", kukiwa na mwanaume amesimama huku ameshikilia simu kwa mkono wake wa kuume, akiwa amevaa mask kwenye shingo yake huku kukiwa na...